Hii ni tangazo ya usiku. Kwa yako juu kupitia live. Pia imeweza kusema umuhimu wa kwa mfano inasaidia kwa

Kuna wakimbiaji anaitwa Samuel Mushai anaitwa Judith. Wote ni Wakenya. Wote amezaliwa namba ishirini.

Kuna ubao ambao umeandikwa tarehe ishirini mwezi wa tisa elfu mbili ishirini na tano. Kuna mwingine aliuliza alijibu aje wakati ule

Huu ni mwanzo wa kucheza. Kuna mwanamke mmoja ameanza kushikilia mkono mtoto ameanza ameanza ameweza ku watoto wawili wamesimama